Kifungashio pamoja na chupa ndogo zenye rangi mchanganyiko: nyeupe, kijani pamoja na manjano; kilichochapiswa maneno pamoja na kuchorwa picha za wanyama mfano wa: ng'ombe, mbuzi pamoja na farasi. Ikiakisi kuwa ni chupa ama kifungashio kilichohifadhi pembejeo za kilimo pamoja na dawa za mifugo.

Watu waliopo katika eneo la ndani mfano wa chumba, waliovalia fulana zenye rangi mchanganyiko nyeusi pamoja na nyeupe, wakiwa na vifungashio maalumu vyenye rangi nyeupe; ikiakisi kuwa ni eneo linalotumika kwa ajili ya uhifadhi wa pembejeo za kilimo na dawa za mifugo.

Eneo maalumu mfano wa shamba ama kitalu, chenye mkusanyiko wa miti aina ya migomba, inayo tumika kwa ajili ya kuzalisha mazao ya biashara aina ya ndizi, ikiakisi kuwa ni eneo maalumu litumikalo kwa ajili ya uzalishaji wa mazao hayo ya biashara.

Mkulima aliyevalia fulana yenye rangi nyeupe aliyopo katika eneo mfano wa bustani ama shamba lililopandwa mazao ya biashara aina mahindi; ikiashiria kuwa ni eneo linalotumika kwa ajili ya kilimo cha mazao hayo.

Wakulima waliopo katika eneo mfano wa shamba lililozungukwa na uoto wa asili unaojimuhisha vichaka pamoja na nyasi fupi, pamoja vifungashio vyenye rangi nyeupe vilivyohifadhi mazao ya biashara aina ya karoti. Ikiakisi kuwa ni eneo linalotumika kwa ajili ya uzalishaji wa mazao hayo.

Eneo maalumu mfano wa shamba ama bustani lenye miche iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi iliyopandwa katika safu zilizonyooka, ikiashiria kuwa ni eneo la shamba linalotumika kwa ajili ya mazao ya biashara.

Kijana aliye valia fulana yenye rangi ya kahawia aliye beba kifungashio kikubwa chenye rangi nyeupe, kilicho chapishwa maneno yasomekayo "unga", akiwa katika eneo kubwa la wazi lililo tambalale lililomwagwa nafaka mfano wa mahindi ikiakisi kuwa ni eneo linalotumika kwa ajili ya uzalishaji wa mazao hayo ya biashara.

Kundi la kinamama waliopo katika chombo kikubwa cha moto aina ya gari; lililotengenezwa na kuwekwa masanduku yaliyotengenezwa kwa mbao, wakiwa wamezungukwa na mazao ya biashara aina ya ndizi; ikiakisi kuwa ni eneo lililotumika kwa ajili ya kuzalisha mazao ya biashara.

Kundi la watu waliopo katika eneo lenye mkusanyiko wa watu, pakiwa pamezungukwa na vifungashio vyenye rangi nyeupe; vilivyohifadhi mazao ya biashara aina ya kahawa, zilizokomaa kwa rangi mchanganyiko kijani pamoja na nyekundu, ikiashiria kuwa ni eneo linalotumika kwa ajili ya uuzaji wa mazao hayo ya biashara.

Wakulima waliovalia mavazi sare yenye rangi ya bluu, waliopo katika eneo mfano wa shamba ama bustani iliyopandwa miti ya mikahawa iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, na kutoa matunda ya kahawa yenye rangi mchanganyiko kijani pamoja na nyekundu, ikiakisi kuwa ni eneo la shamba linalotumika kwa ajili ya kilimo cha biashara.

Eneo maalumu la mfano wa shamba ama bustani, lenye mkusanyiko wa miti ya migomba inayotumika kuzalisha mazao ya biashara aina ya ndizi, ikiashiria kuwa ni shamba linalotumika kwa ajili ya uzalishaji wa mazao hayo, ama eneo linalotumiwa na wakulima kwa ajili ya kilimo cha ndizi.

Eneo kubwa la wazi lililo tambarare lililozungukwa na uoto wa asili unaojumuisha miti mirefu pamoja na nyasi fupi. Pakiwa na chombo cha moto chenye rangi mchanganyiko kijani pamoja na manjano, kilichofungwa mashine ndogo yenye magurudumu. Ikiakisi kuwa ni mashine inayotumika kwa ajili ya usaidizi wa shughuli za kilimo.

Eneo maalum mfano wa shamba chombo cha moto chenye rangi mchanganyiko kijani pamoja na manjano pamoja na kifaa mfano wa majembe ya kisasa, yaliyofungwa katika chombo hicho ikiashiria kuwa ni mashine inayotumika kwa ajili ya usaidizi wa shughuli za kilimo.

Eneo la ndani lililotengenezwa kwa ustadi lenye mkusanyiko wa vifaa maalumu vyenye kutengenezwa kwa kutumia teknolojia ya kisasa pamoja na miche midogo iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, ikiashiria kuwa ni eneo mfano wa kiwanda yenye mashine zinazotumika kwa ajili ya kilimo cha viwanda.

Eneo lililotengenezwa na kuezekwa kwa ustadi, lililo mfano wa shamba ama kitalu cha kisasa kilichozungukwa na miche iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi pamoja na mashine yenye magurudumu madogo, ikiakisi kuwa ni eneo lenye mashine inayotumika kwa ajili ya usaidizi wa shughuli za kilimo.

Eneo maalum lililotengenezwa kwa ustadi na kufungwa mfumo maalum wa umeme wenye kutoa mwanga katika eneo lenye vitalu ama bustani ndogo yenye mishe iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi ikiashiria kuwa ni eneo lenye mashine zinazotumika kwa ajili ya usaidizi wa kilimo.

Eneo maalumu lililozungukwa na uoto wa asili unaojumuisha vichaka nyasi fupi pamoja na miti pamoja na njia mfano wa daraja lenye kupitisha maji kwa chini, ikiashilia kuwa ni eneo lenye kuonyesha madhari ya misitu.

Eneo maalum lenye mkusanyiko wa miti pamoja na vichaka pamoja na nyasi fupi ziliota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi likiashiria kuwa ni eneo lenye kuakisi mandhari ya misitu

Eneo maalumu lenye mkusanyiko wa mabomba yaliyopangwa katika mpangilio maalumu, yenye miche midogo iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi. Ikiakisi kuwa ni eneo lenye mabomba yanayotumika kwa ajili ya kilimo cha haidroponi.

Eneo maalumu lililotengenezwa kwa ustadi penye mkusanyiko wa mashine zenye kutumia umeme pamoja na mabomba yenye umbo mraba yenye rangi nyeupe yaliyopandwa ya miche midogo iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kibichi ikiashiria kuwa ni eneo linalotumika kwa ajili ya kilimo cha haidroponi.

Eneo maalumu lenye mkusanyiko wa mabomba yaliyopangwa katika safu zilizonyooka zenye rangi nyeupe pamoja na vishimo vidogo vilivyopandwa miche iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi ikiakisi kuwa ni mabomba yanayotumika kwa ajili ya kilimo cha haidroponi.

Eneo la nje lililozungukwa na miti mirefu pamoja na vichaka pamoja na chombo mfano wa beseni lenye rangi nyeusi, lenye miche iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi; ikiashiria kuwa ni chombo maalumu kinachotumika kwa ajili ya kilimo cha haidroponi.

Eneo kubwa la wazi lililo tambarare lililo mfano wa shamba ama bustani lililopandwa miche katika safu zilizonyooka iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, ikiashiria kuwa ni eneo la shamba linalotumika kwa ajili ya kilimo cha mazao ya biashara ama kilimo cha viwanda.

Wakulima waliopo katika eneo lililotengenezwa kwa ustadi lenye vitalu au mfano wa bustani, yenye miche midogo iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi. Pamoja na masunduku yenye rangi nyekundu yaliyohifadhi mazao hayo, ikiakisi kuwa ni eneo la shamba linalotumika kwa ajili ya kilimo cha viwanda.

Mtu aliyeshika chombo mfano wa kikapu, kilichohifadhi mazao ya biashara aina ya vitunguu maji katika eneo lililozungukwa na miti mirefu iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, ikiashiria kuwa ni eneo la shamba linalotumika kwa ajili ya kilimo cha viwanda.

Eneo la ndani lililotengenezwa na kuwezekwa kwa ustadi, lililozungukwa na safu zilizonyooka zilizopandwa miti midogo iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, ikiakisi kuwa ni eneo linalotumika kwa ajili ya kilimo cha viwanda.

Mkulima aliyevalia fulana yenye rangi nyeupe, aliishika chombo maalum chenye rangi ya kijani chenye kimiminika aina ya maji katika eneo linalotumika kama shamba ama bustani kwa ajili ya kuzalisha mazao ya aina tofauti, ikiakisi kuwa ni mfumo wa umwagiliaji unaotumika katika eneo hilo.

Eneo maalumu mfano wa shamba ama bustani, lenye udongo wenye rangi nyeusi wenye kuashiria rutuba, lililozungukwa na vichaka pamoja na nyasi fupi, na bomba kubwa lenye rangi nyeupe lenye kutoa maji, likihakikisha kuwa ni mfumo wa umwagiliaji unaotumika katika eneo hilo la shamba.

Eneo kubwa la wazi lililotambarare lililo mfano wa shamba lenye matuta pamoja na miche iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, pamoja na bomba lililopitishwa katikati lenye rangi nyeupe likiakisi kuwa ni bomba linalotumika kama mfumo wa umwagiliaji.

Eneo kubwa la wazi lililo tambarare, lililozungukwa na uoto wa asili unaojumuisha nyasi fupi, vichaka pamoja na miti pamoja na mnyama wa mwituni aina ya twiga, ikiashiria kuwa ni eneo lenye kuonyesha mandhari ya misitu.

Eneo maalumu lililozungukwa na uoto wa asili unaojumuisha vichaka pamoja na nyasi fupi, na chanzo kikubwa cha maji mfano wa bwawa ama mto, ikiashiria kuwa ni eneo lenye kuonyesha mandhari ya msitu.

Eneo kubwa la wazi lililotambalale lililozungukwa na uoto wa asili unaojumuisha nyasi kavu, miti mirefu pamoja na milima pamoja na wanyama wa mwituni aina ya tembo; ikiakisi kuwa ni eneo maalumu linalotumika kwa ajili ya uhifadhi wa wanyama pori.

Eneo maalumu lenye kuonyesha madhaari ya misitu, lenye uoto wa asili unao jumuisha nyasi fupi, vichaka pamoja na miti, pamoja na safu za milima na mabonde, linazo zunguka eneo hilo na chanzo kidogo cha maji mithiri ya mto. Ikiashiria kuwa ni eneo maalumu lenye kuonyesha madhaari ya misitu.

Eneo maalumu lililo tambarare lililozungukwa na uoto wa asili unaojumuisha nyasi fupi pamoja na miti pamoja na safu za milima na mabonde zinazoonekana kwa mbali, ikiakisi kuwa ni eneo lenye kuonyesha mandhari ya misitu.

Eneo kubwa la wazi lililozungukwa na uoto wa asili unaojumuisha miti mirefu, vichaka pamoja na safu za milima na mabonde; yakiakisi kuwa ni eneo lenye kuonyesha mandhari ya misitu ama mandhari ya hifadhi ya wanyamapori.

Mtu aliyevalia mavazi yenye rangi nyeupe aliyepo katika eneo la ndani mfano wa chumba ama banda kubwa lenye mkusanyiko wa mifugo aina ya kuku, pamoja na vyombo vinavyotumika kwa ajili ya malisho pamoja na kunywesha maji; ikiakisi kuwa ni chumba ama eneo linalotumika kwa ajili ya ufugaji wa kuku.

Mfugaji aliyevalia fulana yenye rangi mchanganyiko nyeupe pamoja na waridi aliyepo katika eneo la ndani lililotengenezwa na kuchimbwa kisima kidogo chenye maji, aliyezungukwa na mifugo aina ya bata pamoja na vyombo vinavyotumika kwa ajili ya malisho; ikiashiria kuwa ni eneo linalotumika kwa ajili ya ufugaji wa bata hao.

Mtu aliopo katika eneo la ndani mfano wa chumba ama duka; lenye rafu zilizohifadhi bidhaa za aina tofauti ikijumuisha nafaka ama mfano wa mbegu. Ikiakisi kuwa ni eneo maalumu na lutumika kama duka kwa ajili ya kuuza mbegu zitumikazo kwa ajili ya kilimo cha mbegu.

Eneo maalumu mfano wa bustani ama kitalu chenye udongo wenye rangi nyeusi, kuashiria rutuba kilichopandwa miche midogo iliyoota kwa mstari pamoja na mabomba meusi yanayopitishwa kama mfumo wa umwagiliaji, ikiakisi kama ni eneo linalotumia kwajili ya kilimo cha upandaji mbegu.

Kifungashio maalumu chenye rangi mchanganyiko kijani, manjano, pamoja na nyeupe. Kilichochapishwa maneno yasomekayo mbegu za kifalme na kuchorwa picha aina ya nyanya ikiashiria kuwa nikifungashio kilichohifadhi mbegu zinazotumika kwa ajili ya kilimo cha upandaji mbegu.

Kifungashio maalumu chenye rangi ya kahawia; chenye rangi mchanganyiko kijani pamoja na manjano kilichochapishwa maneno yasomekayo "EA Mbegu", ikiashiria kuwa ni kifungashio maalumu kinachotumika kwa ajili ya kuhifadhi mbegu zinazotumika kwa ajili ya kilimo cha upandaji mbegu.

Vifungashio maalumu vyenye rangi ya mchanganyiko; vyeupe pamoja na kahawia, vilivyochapishwa maneno yasomekayo "Vuna Mbegu" na kuchorwa picha mfano wa pilipili hoho, mchicha pamoja na karoti, likiakisi kuwa ni vifungashio vilivyohifadhi mbegu zinazotumika kwa ajili ya kilimo cha upandaji mbegu.

Chombo maalumu chenye umbo mraba chenye udongo wenye rangi nyeusi wenye kuashiria rutuba, vimepandwa miche midogo iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi ikiashiria kuwa ni chombo maalumu kinachotumika kwa ajili ya kilimo cha upandaji mbegu.

Eneo maalumu lililotengenezwa na kuuzekwa kwa ustadi, lenye mkusanyiko wa vitalu ama bustani zilizopangwa katika safu zilizonyooka, zenye miche midogo iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, ikiakisi kuwa ni eneo linalotumika kwa ajili ya kilimo cha upandaji mbegu.

Kundi la watu waliopo katika eneo la ndani lililozungukwa na uzio uliotengenezwa ukuta, pamoja na chombo cha moto aina ya gari. Katika eneo lenye nyasi fupi pamoja na mkusanyiko wa wanyama aina ya mbwa; ikiakisi kuwa ni eneo linalotumika kwa ajili ya matibabu ya wanyama.

Eneo maalumu lililotengenezwa kwa ustadi, lenye mkusanyiko wa watalii pamoja na wanyama aina ya twiga; lililotengenezwa maalumu likionyesha kuwa ni eneo linalotumika kwa ajili ya utalii, ikiakisi kuwa ni eneo lililotengenezwa mahususi kwa ajili ta utalii.

Mnyama wa mwituni aina ya pundamilia, aliyopo katika eneo la hifadhi lenye uoto wa asili unao jumuisha vichaka, nyasi fupi, miti mirefu pamoja na milima pamoja na mabonde. Ikiakisi kuwa ni eneo maalumu lenye kuakisi mandhari ya hifadhi ya wanyama pori.

Eneo lenye mkusanyiko wa wanyama wa mwituni aina ya viboko waliopo katika chanzo kikubwa cha maji mithili ya mto ama bwawa, ikiakisi kuwa ni eneo linalotumika kwa ajili ya uhifadhi wa wanyama pori.